Tunavyoona kwamba kuna gari la Beyond Zero na ni lori na Beyond Zero ni kampuni ambayo inapeana huduma maeneo yasiyokuwa na hospitali na iko na madaktari wanaokuja wanahudumia watu wa kijiji fulani na tukitazama wameweka mabao yao hapo na wanataka kuona wateja kwenye meza hilo lililo kando la gari hilo.

Tukona mpiga moto, mpiga moto huyu ni wa kiume na amesimama mbele ya lori la kupiga moto. Na lori hili ni la rangi nyekundu, na mpiga moto huyu tunaona kwamba kichwani amevaa, helmeti ya kuzuiya kichwa isiumie anapoenda kupiga moto, na pia ameshika bidhaa ya kupigia moto mkononi na amevaa nguo kubwa.

Hapa tunaona kwamba tuko kwenye uwanja. Uwanja huu kuna kina polisi, kuna polisi walioitwa wanajeshi. Wanajeshi hawa wameketi kwenye pikipiki, na kuna wanajeshi mbili kwenye pikipiki moja. Pikipiki hilo, kuna mwanajeshi alieangalia mbele, akiendesha pikipiki, kisha kuna mwenye amekaa upande wa kinyume, akirasa risasi uande huo.

Hapa tunaona kwamba kuna ambulansi, ambulansi hili nila kundi linalo jiita St Johns Ambulance. Kikundi hiki ni kikundi kinachopeana huduma ya kwanza kabla mgonjwa afike hospitalini. Kwa hivo kukiwa na mahali unahitaji huduma ya dhalula St Johns Ambulance watakuja na amabulansi yao kupa huduma ya kwanza kabla ufike hospitalini.

Hapa tunaona kwamba kuna mwanaume aliye washirika fulani liliojihusisha kupea wasiyojiweza chakula na mwanaume huyu amewekelea gunia kwenye kichwa ya huyu mwanamke na analibeba na mwanaume huyu na aliye kando wanasaidia hawa wasioweza kupata chakula kwenye muda huu ndio waweze kupata kitu cha kula.

Hapa tuko katika lebu ya hospitali yaani mahali vipimo vya damu, mkojo na aina tofauti hufanyika na tunavyotazama tunaona kwamba kuna vifaa tofauti humo. Na kuna kiti mahali wenye lebu huketi yaani madaktari wa lebu, na huku pia tukitazama ukutani kuna ambapo wanashiria kwamba ni mahali pa kuandikia pekee si pa kufanyia kazi.

Hapa tunaona yakwamba tuko katika hospitali na hospitali hili lina mashine tofauti katika labu yao, na tunaona kwamba kuna kompyuta hapo kando, kando ya meza, na kompyuta hiyo hutumika kupeana maelekezo kwa mashine iliyo hapo kando unavyofaa kufanya damu ya wagonjwa wanakuja huko na tuona kwamba kuna pipa la rangi nyekundu iliyoekwa hapo chini ya kutupa damu.

Tunaona kwamba tuko katika hospitali yenye imeletewa vifaa ya kufungua kifua ya mgonjwa aliyefungana kifua na kuna kifaa kilimo humo ndani , kifaa hiki ukikiweka kwenye stima kisha ukavalisha mgonjwa maski yenye umeweka dawa hili ya compmist mgonjwa huyo anapumua dawa hio yafungua kifua.

Hapa tunaona kwamba tuko katika hospitali na hospitali hii tunaona kwamba kuna mashine inayotumika na mashine hii tunayoona ni ya Omron na ni mashine ya kupima wagonjwa pressure na mashine hii hutumika na kina nesi wakipima wagonjwa kujua kama wako na shida ya pressure na pia wagonjwa wanawake.

Hapa tuna tazama kuna tuko hospitalini na hospitali hili tunaona kwamba kuna kitanda cha wagonjwa na kuna mgonjwa aliyelazwa na mgonjwa huyu ametembelewa na marafiki wake waliosimama kando ya kitanda na mgonjwa huyu amewekwa dawa kupitia mkono na amefungwa na bandeji na kuna mashini inayosoma mwendo wa moyo.

Hapa tuko na posta la kampuni linaloitwa think mental health Jamaica na inauliza vile wasiwasi imeweza kufanya uwe mgonjwa. Tunaona kwamba mkutano huu wa kuelezea vile wasiwasi utafanya watu wawe wagonjwa itaendelea Agosti kumi, Ijumaa saa sita kamili na unaweza pia kuwafuata kule IG.

Hapa tunaona kwamba kuna dawa. Dawa hii ni ya Ibuprofen. Dawa hii hutumika kwa uchungu. Wagonjwa waliye na uchungu hukunywa dawa hii humeza tembe na tembe hii unaimeza kwa maji na tunaona kwamba dawa hii kuna tembe ishirini na nne.

Hapa tunatazama kwamba kuna mwanamke aliyesimama, na mwanamke huyu ni nesi na twajua hivyo kwa vile alivyovalia na amevalia maski na amejifunika pia kichwa na mwanamke huyu anahudumia mgonjwa wa kiume aliyeketi kitini na mgonjwa huyu pia amevalia maski na anapimwa pressure ya damu ili aweze kujua kama ako sawa.

Hapa tunavyotazama tuna kwamba watoto tofauti, kuna watoto walio, panga laini, ndio waoshe mikono yao, na kuna watoto, watoto hawa wamevaa meski, yaani wamevalia mask , na kuna kijana mfupi hapo hapo kijana mdogo anaye, safisha mikono yake mahali, inavyofaa, na msichana aliye kando yake pia amevalia maski na pia anataka kuosha mkono.

Hapa tunatazama kwamba kuna mtoto wa kike na pia kuna mhudumiaji wa afya na mtoto huyu wa kike ni mtoto ambaye amekuja kupigwa chanjo mkononi na tunavyotazama huyu mhudumiaji anatumia sindano na ameweka hiyo vaccine kwenye hiyo sindano na anadunga huyo mtoto pande wa juu mkono wa kushoto ili aweze kukua na kinga.

Tunaona kwamba mahali hapa ni mahali pa kuoshea mkono na kando ya mahali hapo tunaona ya kwamba kuna maji ya sabuni yaliyowekwa huko kando na unapo nawa mkono ya kutumia maji hio kisha ukifungulia mahali pa maji yanayochotwa kwenye baketi ili pasichafuke chini na pia kuna mahali pipa la kuokota takataka.

Hapa tunayaona kwamba ni mchezo wa mpira wa kikapu na hapa ni mchezaji anayeitwa Kobe Bryant amelala chini anashikilia mguu wake wa kushoto kana kwamba ana uchungu mingi na mchezaji anapoumia wanaita madaktari wa kuwasaidia na hapa alikuwa anacheza kisha akaumia mguu.